Wanafunzi waliovalia magauni ya zambarau pamoja na tisheti za njano, wakiwa darasani wakiendelea kupata mafunzo yao, kutoka kwa mwalimu wao anayewafundisha somo la kingereza.

Wanafunzi katika chuo cha "GREY TECH TRAINING INSTITUTE", wakiwa katika chumba maalumu kilichoandaliwa na kuhifadhiwa kompyuta, ambapo wanafunzi hao hupata mafunzo kwa vitendo wakiwa chuoni hapo.

Wanafunzi wakiwa darasani katika chumba maalum kilichoandaliwa kwa ajili ya kujifunza mafunzo ya kuchomelea, wakiendelea na mafunzo hayo huku wakiwa wamevalia mavazi maalum kwa ajili ya kuchomelea.

Wanafunzi wanaojihusisha na sekta ya umeme, wakiwa katika chumba maalumu kilichoandaliwa kwa ajili ya kufanya mtihani kwa vitendo wakiendelea na mtihani wao.